Wamama hao wanauza soko yao ya matunda. Wanaimarisha hali yao ya uwezo na kuwa watoto wamepata chakula yao ya siku. Unaifanya kazi hii iliwapate manufaa kwa watoto wao.

Hili ni gari la kusafirisha magari ndogo ndogo kutoka nchi moja hadi zingine. Anapeleka gari kutoka bondeni moja na kuzipeleka kwa mahali ambazo watu wanazihitaji kwa wingi na kuisafirisha katika mbalimbali.

Shirika hili linaonyesha kuna uwezeshaji wa afya bora. wanalipa kadi ili mtu aweze kujipatia dawa wakati anapougua. Wanahitumia suluhisho mzuri ili watu wawe na hizo kadi zao na biashara iwe inaendelea.

Soko hii ina bidhaa nyingi wamama wanauza bidhaa kama nanasi , ndizi ,mchicha na mengineyo mengi ambayo zinaitajika kwa masiku ya watu.

Pesa hizi zinatumika nchini Kenya. Lakini sasa hivi hayatumiki kwa sababu imebadilishwa na kuletwa zingine. Rais wetu anaonyesha ya kwamba pesa hizi zina manufaa kwa watu na wananchi.

Matunda haya ni matamu sana, kuna aina mbali mbali ya matunda kama tikiti maji, ndizi, limau na menginezo ambao watu wanainunua kwa wingi na wanaipenda sana.

Kitungu inasafirishwa kwa lori ili ifikie watu wanaoishi mahali mbalimbali ama inafanya watu wawe na chakula iwe na ladha .Kitungu inasaidia hali kwa wingi mwili ya binadamu na kufanya chakula iwe na ladha nzuri.

Pesa hili lina rais ya Kenya na pia ghorofa kuu la nchini Kenya ambalo liko katika jijini Nairobi. Linaonyesha usalama wa nchi na uzalendo wetu wa maendeleo uko sawa.

hapa ni mahali ambapo pesa inahifadhiwa kuna pesa nyingi na kuna maelfu ya kila aina pesa hii inawekwa ili watu waitumie baadaye na mtu kujifanyisha isikuwe yake

Gari hili ni nzuri. Ina raha kwa mtu ambaye anaendesha. Ni aina ya magari ambapo watu wanaitumia kwa matembezi na inatembea kwa njia nzuri ambapo mtu anaipendeza.

Duka hili ni shirika la usaidizi wa majengo, wanawapa nafasi ili watu wawe na hali ya kuweza kujenga manyumba na hali ya kila aina. Wanawapatia watu kwa wingi vitu vinavyohitajika.

kuna aina mbalimbali za matunda kama ndizi ,paupau, limau, viazi tamu na matunda menginevyo na pia kuna ya viunguzi na kuifanya chakula iwe na ladhaa

Kuna aina mbalimbali ya viatu ya bei rahisi, ya wakubwa , wadogo watoto ni kuna viatu ya kila aina na kila colour watu wanaichagua kulingana na kila mtu na kenye alicho chagua.

Inatumika nchini Kenya. Kuna rais ambaye amechorwa huko kwa juu. Pesa hii ni maelfu ya Kenya. Huwa ina alama kuu ya Kenya.

Soko hili ni la aina ya matunda kama kama ndizi, viazi tamu na mengine mengi. Inaifanya watu wawe wamepata vitu zao kwa muda rahisi na kwa hali sawa.

Mboga inasaidia watu. Mboga ina afya kwa mtu, karoti inasaidia kwa macho. Ndizi naye inasaidia kupunguza afya ya mwili. Pia kuna nyanya na menginevyo mengi ambaye ina faida kwa binadamu.

Soko hili ni la nyanya hau, watu hawa wamevuna nyanya ya kutosha, wanasafirisha kuendeleza na kupeleka mahali pengine pa kuuziwa na watu.

Kuna aina mbalimbali za maziwa kwa siku ya watu. Maziwa yanauzwa ili watu wapate afya ya watu. Maziwa inaboresha mwili na kuhakikisha watu wamekuwa sawa kiasi mno.

Anaeka elfu mbili kwa M-pesa na awe nayo kwa simu. Anaifanya iwe hali nzuri yakueka pesa alama ambayo pesa ifadhiwe ni kwa hivi tu.

Aina mbalimbali za viatu, kuna viatu za wanaocheza, viatu ya wanaotumia kukimbia kwa mahali mbalimbali ili waweze kuvaa.

Kuna matunda ya mboga ya aina mingi. Kuna karoti, viazi na menginevyo mengi ambayo yanatumiwa kama viunganishi vya chakula ambapo mtu anapika chakula.

Gari hili ni jipya. Gari hili ni nzuri sana, ina raha sana. Gari hii inakaa kama inarembeshwa. Watu wanapenda kutembea na hii gari kwa sababu mtu anaskia vizuri anapoendeshwa.

Soko la Gikomba, kumejaa aina mbalimbali za nguo. Nguo hapa ni kwa bei rahisi. Watu wanao nunua nguo kwa wingi ili wawe na manamna nzuri ya kuvalia na kutembea kwa wingi kupata nguo.

Gari hili ni jipya. Gari hili linakimbia kwa kasi. Watu wanapenda hii gari kusafiri nayo. Inabeba abiria kiasi inayofaa, kufikia kumi na tano hapo. Ina raha nyingi wakati inapotembea barabarani.

Kuna aina mbalimbali za pesa hapa. Kuna mashilingi, noti ya hamsini, mia mbili, elfu na pia mingine.

Haya ni mazuri sana. Yanakuanga na raha sana unapoendesha. Magari haya yanauzwa kwa bei ghali. Wanunuzi wanaipenda kununua magari kama haya kwa sababu yanakimbia sana na yanakuwa na haraka.

Maduka haya yanapatia watu vitu zao za kila siku kama duka la maziwa, duka la mangu na duka ingine ambayo inaitwa Amani Gained. Watu wanainunua wingi na kupata maziwa yao kila siku.

Hapa ni mahali ambapo magari yanauzwa. Kuna aina mbali mbali za magari. Kuna mateksi, tuktuk na mengineyo kama lori na magari zingine ambavyo huwa inanunuliwa sana na watu.

Kuna aina mbalimbali za magari. Magari haya yanauzwa ghali. Zina urimvu sana na yanakimbia kwa wingi. Magari haya yanaweza kuwa mno kiasi. Watu wanapenda magari hizi kwa sababu zina raha.

Kuna bidhaa za kujirembesha kama vitu za kuvalia mikono, mishipi, dagadaga na menginevyo mengi ambayo zinahitajika na wake. Ni kioski kidogo sana na kina vitu vingi vya kuuza.

Hapa ni kampuni ya magari na kuna aina tofauti tofauti za magari na huwa inalingalina na namna ilitolewa na kampuni hiyo na inapangwa na namna mtu anaeza kujua yenye anataka kuchukua na yenye anataka kununua saa hiyo.

Mboga ina afya nzuri kwa watu. Hapa kuna mboga aina tofauti kama viazi, nyanya, karoti, ndizi na mengine mengi. Watu wanapata manufaa mengi kutoka hii mboga.

Matunda haya yanasaidia kuboresha afya ya watu. Pia yanasaidia kusafisha mwili na kuifanya watu wawe na nguvu ya kujiweza. Matunda ina manufaa mingi kwa wanadamu.

Soko hili lina watu wengi sana ambapo inafanya watu wanunue bidhaa zao kwa bei rahisi na inafanya watu wewe wamejaa kwa wingi ili wapate vitu ambazo wanazihitaji kwa malezi yao na kuvalisha kazi.